Watu wengi waliokusanyika, wakiwa wamesimama na wengine kuketi, huku mtu aliyevaa nguo ya rangi nyekundu aki na kubeba bagi kwa mgongo akiwa karibu na gunia za zangi nyeupe.

Kibanda ya mchuuzi iliyojaa matunda ya aina tofauti ikiwemo machungwa, ndizi zilizoning'nia na nazi na viazi vitamu.